Gari hii ni nyeusi ina dirisha nne na mlango nne. Hii gari inaitwa SUV. Hii gari ni kali. Hii gari watu wanaendeshaga ama wananunuaga ni watu watajiri kama wafalme.